Celeri za kijani kibichi zimepandwa kwa safu, kwenye mirija mieupe, zikionyesha mfumo wa hydroponics .Mimea inakaa vizuri, ikionyesha mbinu bora ya kilimo. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo, ambayo inazidi kuwa muhimu katika uzalishaji wa chakula.

Mradi wa bustani ya hidroponiki umeonekana ukionyesha mimea mbalimbali inayokua katika mabomba meupe na kijivu. Mimea imepangwa katika ngazi tatu, huku mimea mirefu ya kijani kibichi ikiwa juu, ikifuatiwa na mimea yenye majani mapana katikati na mimea midogo chini. Mfumo huu unaonyesha mbinu ya kilimo cha kisasa bila kutumia udongo.

Safu ndefu za mimea michanga ya lettuce zimepandwa kwenye mirija nyeupe ya zikionyesha mfumo wa kilimo cha hydroponiki. Kila mmea umewekwa tundu ndogo kwenye mirija hiyo. Nyuma kuna ardhi tupu na miti michache. Mfumo unaonekana kupangwa vizuri na kuonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo isiyotumia udongo. Anga ina mawingu kidogo ikionyesha hali nzuri ya ukuaji wa mimea.

Kilimo cha kisasa cha hydroponics kinaonekana, ambapo saladi za kijani kibichi zimepandwa kwenye mrija. Mrija hii imepangwa kwa safu ndefu ikisaidiwa na miundo ya mbao. Mimea inakaa vizuri, ikiashiria mfumo bora wa lishe na maji.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha hydroponics umeonyeshwa ukiwezesha ukuaji wa mimea bila udongo. Mimea midogo inayoonekana kuwa mimea ya strawberry imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa ngazi. Maji na virutubisho hupita kupitia mabomba hayo ikilisha mimea. Mfumo umewekwa kwenye stendi ya mbao ikionyesha ubunifu. Kuna kuta za saruji nyuma.

Mimea ya saladi imepandwa kwenye mfumo wa haidroponiki nje ikiwa na majani mabichi na mekundu yakikua vizuri. Mfumo huo umejengwa kwa mabomba meupe na fremu ya chuma. Kuna tenki la maji chini. Mandhari ya nyuma inaonekana kama bustani ikionyesha kilimo cha kisasa.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics unatumia mrija wa PVC iliyopangwa wima ikionyesha mimea midogo ikikua ndani ya mashimo. Mfumo huu unaonyesha kilimo cha nafasi ndogo.

Mimea midogo ya kijani kibichi inakua ndani ya mfumo wa hydroponic ikiwa imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu. Kifaa cha kuhifadhi maji kinaonekana juu labda kudhibiti umwagiliaji maji au virutubishi. Hali hii inaonyesha kilimo cha kisasa cha bustani, labda ndani ya nyumba au chafu huku kuta zikionekana kana kwamba zimefunikwa kwa karatasi inayongaa.

Mimea midogo imepandwa kwenye vyombo vya plastiki vilivyo na matundu ambapo mizizi yake mieusi na minene inaonekana ikining'inia. Vyombo hivyo vimezungukwa na sehemu nyeupe inayoshikilia maji au virutubisho na kuna bomba jeupe katikati. Majani mabichi ya mimea yanaonekana juu yakikwaa kutoka kwenye vyombo hivyo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha ndani unaonekana ukiwa na ukuta wenye mashimo mengi yaliopagwa kwa usawa pembeni kuna taa defu zenye kugaa zilizopagwa kwa wima zikitoa mwaga kwa ajili ya mimea chini kuna chombo cheusi cha kuhifadhia maji. Ukuta wa chumba kinarangi nyeupe na sakafu inaonekana safi. Hii inaashiria mazigira yanayodhibitiwa ya ukuwaji wa mimea.

Kuna mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mmea wa saladi au mboga nyingine zenye majani mabichi inakua ndani ya mabomba meupe ya PVC . Mabomba haya yamewekwa kwenye muundo wa manjano yanaonekana kuwa na mashimo ambapo mimea imepandwa. Kuna mrija midogo wa uwazi au viunganishi vyeusi vinavyoonekana.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic unaonyesha mmea mdogo ukikauka kwenye mabomba meupe uliopangwa. Miundo ya mbao inashikilia mabomba haya kuwezesha kilimo bila udongo. Ni mfumo wa kisasa unahifadhi nafasi na rasilimali ukionyesha uvumbuzi katika kilimo.

Ndani ya chafu mimea ya kijani kibichi imepandwa mabomba yaliyopangwa kwa safu ndefu. Njia ndogo ya udongo inatenganisha safu hizo za mimea ikionyesha mbinu ya hydroponics .Sehemu ya juu ya chafu imefunikwa na wavu ikiruhusu mwanga wa kutosha kuingia. Mfumo huu unaonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo inayohifadhi maji na ardhi.

Mfumo wa kilimo wa kisasa unaotumia mabomba meupe ya PVC kupanda mimea. Mabomba yamepangwa kwa usawa na yana mashimo ambapo mimea madogo imepandwa kwenye vikapo vidogo nyeusi. Mimea hio inaonekana kuwa na majnai ya kijani kibichi. Huu unawezakuwa mfumo wa hydrophonics ambapo mimea inakuzwa bila udongo ikipokea virutubisho kutoka kwa maji.

Shamba kubwa la migomba limejaa mimea mirefu yenye majani mapana yakionyesha ukuaji mzuri. Uzio wa blue umezingira sehemu ya shamba na udongo wenye michirizi unaonekana upande mmoja. Hali ya hewa inaonekana kuwa wazi ikipendelea ukuaji wa mimea hii.

Mkulima anasimama ndani ya chafu akitabasamu huku akishika nyaya isiyo komaa. Mmea wa nyaya umeungwa mkono na mti wa miazi na kamba ikionyesha mbinu za ukulima bora nyaya nyingi zikining'inia kwenye mimea.

Katika shamba, nafaka zinakaushwa kwenye meza ndefu zenye matundu. Nafaka zimetendazwa sawasawa kwenye meza zikiashiria mchakato wa usindikiaji wa mazao. Kwa mbali, miti na mimea mengine inaonekana. Eneo hili linaweza kuwa shamba la kahawa au mahindi.

Shamba kubwa la mananasi linaonekana, likionyesha mimea mingi ya mananasi yenye matunda yaliyokomaa na yasiyokomaa. Mananasi yamepandwa kwa safu, yakipandwa juu ya kilima. Majani ya mananasi yanaonekana kuwa na rangi ya kijani kio iliyokolea, yakipambwa na miba.

Ng'ombe kadhaa wakiwa na rangi za kahawia na nyeupe. Wanakula kutoka kwenye malisho marefu yaliyowekwa mbele yao. Zimefungiwa katika vizuizi vya chuma vinavyoziruhusu kufikia chakula tu. Malisho yamejaa nyasi zilizokatwa au lisha nyingine. Baadhi ya ngombe wanainua vichwa vyao huku wengine wakiendelea kula. Eneo linaonekana kuwa ndani ya sisi au banda la ng'ombe.

Zizi kubwa limejaa vifaranga vingi vya manjano vikiwa vimetawanyika sakafuni. Mashine za kulishia na kunyweshwea maji zimepangwa kwa mistari mirefu juu ya vifaranga. Taa zenye mwangaza hafifu zinaangazia zizi lote zikionyesha wingi wa vifaranga.

Safu za miche ya kijani kibichi inafunika sehemu kubwa ya picha ikionyesha mimea midogo iliyopandwa ndani ya chafu. Katika umbali mfanyakazi amevaa kofia ya majani na boot za manjano anaonekana akifanya kazi shambani. Muundo wa chafu unaonekana vizuri ukiashiria kilimo cha kisasa.

Mimea imepandwa ndani ya chumba cha kilimo cha kisasa kilichofunikwa kwa plastiki. Mazingira haya husaidia kudhibiti joto, unyevunyevu na kuzuia wadudu hivyo kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao kwa njia endelevu ya kilimo.

Shamba kubwa limejaa mimea ya kabichi iliyopangwa kwa safu ndefu, ikionyesha mavuno mengi. Kila kabichi linaonekana kuwa na majani mabichi yenye afya yaliyotayari kuvunwa. Udongo unaoneka kuwa na rutuba na mandhari ya kijumla inaashiria kilimo kikubwa.

Kuna ngombe wengi wa maziwa weusi na weupe wakiwa wamepanga foleni ndani ya zizi la kisasa. Wanaonekana wamesimama kwenye sehemu maalum wakisubiri kulishwa au kukamiliwa. Zizi lina paa na nguzo za chuma kuashiria shamba la kisasa la ufugaji.

Mtu amevaa kofia na amejikunja chini akifanya kazi katika chafu iliiyojaa mimea mingi kijani iliyopandwa kwa safu ndefu. Nundu ya chafu inaonekana kwa mbali.

Sprinklers zinanyunyuzia maji mimea ya kijani kibichi shambani. Matone ya maji yanaonekana yakiruka hewani, yakionyesha mfumo wa umwagiliaji unaofanya kazi. Mandhari inaashiria kilimo kilichoendeshwa kwa umakini.

Katika shamba kubwa, mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaonekana ukimwaga maji kwenye mimea. Mfumo huu una muundo mirefu ya chuma yenye magurudumu makubwa. Andawa za maji zikinyunyizia maji kwa urefu fulani, ambayo imetoshwa kwa safu ndefu kwenye udongo wenye rangi ya kahawia.

Udongo uliolimwa unaonyesha mimea michanga yenye majani mabichi yaliyopandwa kwa safu huku mabomba meusi, umwagiliaji yakipita kando yake. Hii inaonyesha matumizi ya kilimo cha kisasa.

Maji yanaonekana yakiwa na mistari ya mimea ya kijani kibichi upande mmoja. Majani- maji yanatiririka kati ya mistari ya mimea yakionyesha mfumo wa umwagiliaji. Mandhari yanaashiria kilimo cha mazao ya shambani labda nchini Kenya ambapo umwagiliaji ni muhimu kwa kilimo.

Mistari mirefu ya mimea midogo imepandwa kwenye udongo ikifuata njia za mabomba meusi ya umagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa huru na umelimwa vizuri ukitengeneza matuta. Kwa mbali mashamba mengine yanaandelea hadi upeo wa macho yanaonekana yakiashiria shamba kubwa.

Katika shamba, maji yanatiririka kwa nguvu kutoka kwenye bomba kubwa jeusi yakimwagika kwenye mfereji mdogo ulio katikati ya mimea michanga ya mahindi. Mfumo huu wa umwagiliaji unaonyesha kilimo cha kisasa kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha. Udongo unaonekana kuwa na unyevu kuashiria afya ya mazao .

Shamba kubwa la kilimo likiwa na mimea mingi ya kijani iliyopandwa kwa safu ndefu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi ikitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo una rangi nyekundu kahawia na eneo lina mteremko kidogo. Mandhari ya mbali yanaonyesha miti na milima ikisisitiza kilimo chenye ufanisi wa maji.

Eneo lililolimwa likiwa na mimea michanga mingi iliyopandwa kwa safu. Mimea hii inaonekana kuwa ni mboga za majani, labda kabichi au broccoli. Anaonekana kuwa na afya njema, udongo ni mweusi na unaonekana kuwa na rutuba. Kuna mfumo wa umwagiliaji unaotumia matone, unaonekana kwenye picha.

Shamba kubwa linaonyesha mimea midogo iliyopandwa kwa safu nadhifu kwenye udongo wenye rutuba. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umejengwa huku mabomba meusi yakiwa yamepitiwa kando ya kila mstari wa mimea. Baadhi ya mimea inaonekana kama kabechi na mingine ni miche ya pilipili au mboga nyingine. Ardhi imeandaliwa vizuri ikionyesha juhudi za mkulima. Mimea hiyo inaonekana kustawi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi ukimwagilia mmea mchanga ulipandwa kwenye udongo wenye unyevunyevu. Bomba ndogo jeusi linafika kwenye shina la mmea na tone moja la maji linaonekana likidondoka kutoka kwenye kipande cha umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa na rotuba na majani ya mmea yanaonyesha afya. Mwanga wa jua unamulika eneo hilo.

Shamba lenye mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu ikiwa inanyunyiwa maji kupitia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba membamba meusi yamewekwa karibu na kila mmea na mabomba kuu la rangi ya kijivu linapita katikati ya shamba. Udongo unaonekana kuwa mkavu na wenye rangi ya kahawia.

Mashamba ya kilimo yaonekana yakitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meupe na madogo meusi yamewekwa ardhini na miche midogo ya kijani inaonekana ikikua. Hii inaashiria kilimo cha kisasa chenye ufanisi wa maji.

Mashamba yamepangwa kwa mistari ya mimea inayonyweshwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mfereji. Maji yanapita kati ya mistari ya mimea yakisaidia kukuza mazao kwa ufanisi. Huu ni mfano wa matumizi bora ya maji kwenye kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye mimea ya kijani kibichi limeonyeshwa likimwagiliwa maji kwa kutumia mifumo ya kisasa ya vinyunyu. Safu ndefu za mimea zimepangwa kwa utaratibu zikionyesha kilimo cha kisasa. Maji yanaruka juu angani na kuangukia mimea ikionyesha umwagiliaji waendelea. Mandhari ya nyuma ina milima au vilima vililimwa. Mwanga wa jua unamulika shamba.

Shamba kubwa la udongo mwekundu linaonekana likitumia, mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mistari mirefu ya mabomba mieusi imepangwa kwa safu ,ikielekea umbali kwenye upeo wa macho. Baadhi ya mimea midogo inaweza kuonekana ikichukua kando ya mabomba.